Chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa meza na viti ndani kuna wanafunzi watu wazima, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza mitambo mbalimbali.